Nguzo ya umeme rangi ya kahawia, nyaya nyeusi zimepitishwa katika nguzo hiyo kuonesha usambazaji wa umeme. Usambazaji huo wa umeme unaweza kuwawezesha watu tofautitofauti kupata umeme ili kuendesha biashara zao vyema.

Nguzo ya umeme rangi ya kahawia iliyopitishwa nyaya nyeusi nyingi, kuonyesha hali ya usambazaji wa umeme katika eneo hilo. Nyuma ya nguzo hiyo kuna jengo jeusi likionyesha hali ya kupokea umeme kutoka kwa taasisi husika.

Sehemu ya miundo mbinu ya huduma ya maji, kuna bomba kubwa la plasitiki rangi ya kijani lilio chimbwa ardhini, iki pita chini ya muundo wa saruji ardhi inayo zungukwa ina udongo ya rangi uturungi na mawe. Ikiwa bado katika hatua ya ujenzi au ukarabati nyuma kuna uzio wa waya wa rangi ya fedha na miti yenye majani ya kijani kibichi ikiashiria mazingira ya wazi yenye huduma ya usambazaji wa maji.

Tenki kubwa jeusi na lenye bomba la samawati lililopo ndani ya makazi, linaonyesha kwamba kuna usambazaji wa maji kwenye eneo hilo. Na pia kuna nguo zimeanikwa, zenye rangi tofautitofauti. Na pia nyaya mbalimbali ambazo zinaonyesha kwamba kuna sehemu zingine zinazoweza kuanika nguo. Na pia kuna ngazi.